Mwanaume anatumia kompyuta akiwa ameinama juu ya meza. Skrini ya kompyuta inaonyesha simu ya video yenye washiriki wengi waliopangwa katika mtandao wa video. Inaonekana kama mkutano wa mtandaoni au darasa la mbali. Mwanamke ameshika karatasi au hati fulani mkononi mwake. Mazingira ni ya giza na kuna mwanga wa buluu unaotoka kwenye skrini ya kompyuta.

Mtu anafanya kazi kwenye kompyuta ya mkononi kwenye dawati lenye vitu mbalimbali. Amevaa shati la kijani kibichi na mikono ya rangi ya chungwa na anaonekana kutoka juu. Dawati lake lina vitu kama vile daftari na kalamu na glasi ya kukuza, kikombe chenye vifaa vya kuandikia na mmea mdogo. Karibu na kompyuta ya mkononi kuna kipanya, vitabu kadhaa, simu ya mkononi, miwani na kibandiko cha rangi ya njano na kalamu.

Mtu ameketi kwenye dawati mbele ya kompyuta mpakato na skrini kubwa ya kompyuta. Mtu huyo anaonekana akitabasamu na ana nywele zilizofungwa juu. Kwenye skrini kubwa kuna yaliyomo yanayoonyesha nembo ya Umoja wa Ulaya na picha za majengo. Kompyuta mpakato iko upande wa kushoto wa mtu huyo na skrini kubwa iko mbele yake. Dawati na vitu vingine pia vinaonekana.

Mwanamke anaonekana akiwa ameketi kwenye dawati akifanya kazi kwa makini. Amevaa miwani na vipokea sauti kwenye masikio na anaonekana akichunguza karatasi iliyo na chati au grafu. Dawati lake lina kompyuta yenye skrini inaonyesha grafu nyingine huenda ya kifedha au data. Pia kuna vitu vingine mezani kama fremu ya picha na nyaraka zingine.

Kompyuta mpakato iliyo wazi ,imelala kwenye sehemu ya rangi ya chungwa, ikiwa na kivuli kirefu kinachoanguka kutoka juu kushoto. Skrini ya kompyuta inaonyesha maneno e learning kwa herufi kubwa na ikoni kadhaa zinazohusiana na elimu au mafunzo ya mtandaoni. Kompyuta ni mpakato, kuna chupa ya rangi ya chungwa, inayosimama wima, pia ikiwa na kivuli chake. Mandhari yote ni ya rangi ya joto na yenye vivuli vilivyotamkwa.

Kompyuta mpakato iliyowazi imewekwa wima. Ndani ya skrini ya kompyuta hiyo kuna rafu za vitabu zilizojengwa kwa mbao, zilizojazwa na vitabu zikitoa taswira ya maktaba ndogo au kabati la vitabu lenye vitu vingi.

Mazingira ya kazi au masomo ya mtandaoni yanaonekana yakiwa na kompyuta mpakato iliyo wazi ikionyesha mtu anayefundisha au kutoa mada kupitia video. Mikono miwili inaonekana, mmoja unashikilia kitabu na mwingine unatumia kalamu kuandika kwenye daftari lililo wazi lenye mahesabu au maandishi mengine. Vifaa vingine kama penseli, na daftari zingine zimepangwa mezani.

Taswira inaonyesha mkono ukinyoosha kuelekea skrini nyeusi yenye ikoni za kidijitali, zinazowakilisha elimu na teknolojia. Kuna ikoni za kompyuta ndogo, kofia ya kuhitimu, kitabu na balbu ya mwanga, zote zikionyesha dhana ya e-learning au kujifunza kwa njia ya teknolojia. Mwanga wa blue unaangaza katikati ya skrini.

Ni taswira hii kuna kompyuta kibao inayoonyesha maneno, online education, na, freedom and equality. Pembeni yake kuna kalamu ya kugusia na juu yake kuna kikombe. Mandhari ya nyuma inaonekana kuwa na mwanga hafifu wa rangi ya chungwa.

Hili chumba lenye vitanda vingi vya chuma vilivyopangwa kwa safu vikifanya ionekane kama bweni au wodi. Baadhi ya vitanda vina magodoro na shuka huku vingine vikiwa tupu. Mwangaza hafifu unaingia kupitia madirisha na sakafu inaonekana kuwa ya kahawia. Kuna vitu vingine vinavyoonekana chini ya kitanda.

Chumba hiki kinaonekana kuwa na kuta zenye rangi ya kahawia. Dirisha kubwa lenye fremu nyeupe na grili linaonekana katikati ya ukuta likionyesha mandhari ya nje yenye majengo mengine na miti. Mwanga wa jua unaingia ndani ya chumba kupitia dirisha hilo. Sakafu inaonekana kuwa tupu na ina rangi ya kahawia iliyokolea.

Hili ni jukwaa la tamasha au ukumbi wa michezo ukiwa na viti vingi vilivyopanda kwa safu ndefu. Kuna mwanga hafifu unaotoka sehemu ya nyuma labda kutoka jukwaani au eneo la maonyesho na kuunda kivuli kwenye viti. Mwangaza huo pia unaonyesha rangi nyekundu na kahawia kwenye sehemu ya juu kulia ambayo inaweza kuwa pazia au sehemu ya jengo. Muundo wa jumla unaonyesha nafasi kubwa ya kuketi.

Huu ni mtazamo wa chumba cha kulala. Kuna kitanda kilichotandikwa na mito ya bluu, meza ya kazi yenye kiti cha ofisi, na rafu za kuhifadhia. Pia kuna eneo la jikoni ndogo lenye kaunta na sinki.

Chumba hiki cha kulala kina rangi ya kijani kibichi ukutani. Kitanda kina shuka lenye muundo wa michirizi mieusi na nyeupe na mtu mmoja anaonekana. Kituo cha kitanda kina muundo wa chuma wenye rangi ya kijani iliyokolea iliyopambwa kwa umbo la duara lenye miale katikati. Kando ya kitanda kuna meza ndogo ya pembeni yenye rangi nyekundu kahawia na miguu nyeusi.

Uwanja huu ni mkubwa na ni wa kijani kibichi yenye watu kadhaa wakiwa wamesimama au wakitembea juu yake, labda wakifanya mazoezi au kucheza. Majengo yanaonekana nyuma yakipakana na uwanja huo, na miti pia iko kwenye sehemu hiyo. Inaonekana siku yenye jua kali kutokana na vivuli vinavyoonekana wazi ardhini.

Chumba kina kitanda chenye shuka ya kijani kibichi na blanketi ya bluu iliyokunjwa juu yake. Karibu na kitanda kuna kabati la mbao lenye kioo na msalaba umening'inia ukutani juu ya kabati. Kuna nguo nyeupe au kitambaa kimefunikwa juu ya kitu kinachofanana na kiti au kinara karibu na msalaba.

Chumba hiki kina dirisha kubwa lenye fremu nyeusi na vigae vingi vidogo vya kioo. Ukuta wa chumba una rangi nyepesi labda nyeupe au rangi ya cream .Kuna dari iliyorembo kwa muundo wa mapambo na taa au kifaa kingine kimening'inia kutoka dari upande wa kulia. Upande wa kushoto kuna fenicha inaonekana kama meza na juu yake kuna kitu kinachoonekana kama mapambo.

Chumba kina kitanda yenye shuka kijani kibichi na kitambaa cha bluu juu yake. Kuna kabati la mbao lenye milango miwili. Ukutani kuna msalaba mdogo uliotundikwa na juu yake kuna kitambaa cheupe kilichoning'inia. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyeusi.

Chumba hiki kinakuta za rangi ya manjano kikiwa na vitanda viwili vya ghorofa vilivyo pangwa pande mbili za chuma. Kati ya vitanda hivyo kuna kabati kirefu la mbao lenye rafu wazi. Dirisha lenye mapazia ya rangi ya bluu na rangi ya kijani yalio na nakishi ya kijiometri linaonekana katikati ya chumba. Chumba kinaonekana kuwa na mazingira ya kulala au makazi.

Mume mdogo mwenye nywele zilizofungwa na tabasamu usoni, anachora, kwenye ubao wa kuchorea. Amevalia nguo ya njano na anaonekana kufurahia shughuli yake. Ubao umewekwa kwenye stendi ya mbao na nyuma kuna viti na vitu vingine, vinavyoashiria mazingira ya ndani ,labda darasa au eneo la kuchezea. Mwanga unaonekana kutoka upande wa jua kushoto, ukiangazia msichana huo.

Mwanaume ameketi kwenye kiti cha ofisi amevaa shati la njano akishika komputa ndogo kwa mkono mmoja na kuandika kwenye daktari kwa mkono mwingine .Anaonekana kuwa maakini na kazi yake akiwa amezama katika mazingira ya ofisi yenye dawati la mbao na rafu nyuma yake. Sakafu inaonekana kuwa na rangi nyepesi.

Wanafunzi wawili wamevaa sare za shule za rangi ya bluu. Wamekaa kwenye dawati la rangi ya bluu wa kisoma vitabu. Wanafunzi wa mbele wanaonekana akiwa amejikita kwenye kitabu chake, huku mwanafunzi wa nyuma akishika mkono wake wa kulia kana kwamba anatoa jibu au anauliza swali. Dawati linaonekana kuwa na michoro na alama mbalimbali na kuna vitu vingine vidogo, juu yake kama vile kalamu au vifaa vya kujifunzia.

Kuna watu wawili wazima ndani ya chumba chenye kuta zenye milia ya bluu na nyeupe, na sakafu ya kijivu. Mwanamke amekalia kwenye kiti cha magurudumu, akiwa amevaa shati jeusi na suruali ya bluu. Mwanamke yuko upande wa kulia amevalia shati la kijivu na suruali nyeusi, na pia anatabasamu, akiwa ameshika kiti hicho cha magurudumu. Chumba kina taa za mistari.

Wanafunzi kadhaa, wakiwemo wenye ulemavu, wamekaa kwenye dawati darasani na wanashiriki katika shughuli ya kujifunza, labda wakiandika au kuchora kwenye ramani ya dunia. Mazingira yanaonekana kuwa ya kujumuisha, yakionyesha elimu jumuishi ambapo wanafunzi wote wanashiriki pamoja.

Wanaume wawili wamevaa sare za buluu. Wako ndani ya chumba kinachoonekana kama sehemu ya kazi au karakana. Moja wao anashikilia simu ya mkononi na anaonekana kumwonyesha mwengine kitu kwenye skrini ya simu hiyo. Mwanaume wa pili anatazama simu kwa umakini. Kuna kifaa na vitu vingine vinavyoonekana nyuma yao vikionyesha mazingira ya kazi.

Mtoto mdogo anacheza kwa makini na herufi za rangi nyingi. Amevalia sweta yenye mistari ya rangi ya zambarau na kijivu. ameinama juu ya meza au sehemu tambarare akishika herufi hizo kwa mikono yake. Herufi hizo zinaonekana kuwa za plastiki na zina rangi mbalimbali kama vile nyekundu, njano, buluu na kijani. Uso wa mtoto unaonyesha umakini mkubwa anaposhughulika na mchezo wake.